Mwanamke amevaa barakoa akipimwa joto la mwili na mhudumu aliyevaa glavu na barakoa. Mhudumu anatumia kifaa cha kupimia joto kisichogusa, akielekeza usoni mwa mwanamke. Watu wengine pia wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kwa nyuma wakionyesha umuhimu wa usalama wa afya.

Mwanamke aliyevalia sare nyeupe anaonekana akichanganya kitu ndani ya chombo. Mikono yake inashikilia kifaa cha kuchanganyia kikielekeza vitu kwenye glasi iliyoshikiliwa. Dawati la mbao linaonekana mbele likiwa na kitambaa cha bluu na vifaa vingine.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa na blanketi la rangi nyekundu yenye michoro. Mhudumu wa afya akiwa amevalia koti jeupe na glavu anahudumia mgonjwa. Mandhari inaonekana kuwa wodi ya hospitali ikionyesha huduma za matibabu zikitolewa.

Chumba cha upasuaji kimejaa wataalamu wa afya waliovaa sare za upasuaji na barakoa wakifanya kazi kwa umakini. Taa kubwa za upasuaji zimewashwa, zikitoa mwanga wa kutosha kwenye eneo la operesheni. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana vikiwa vimetumika, kuashiria utendaji wa kimatibabu.

Madaktari wengi wamevalia mavazi ya upasuaji, na kofia za kijani. Wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji. Wakifanya kazi kwa umakini. Vifaa vya matibabu na taa za upasuaji zinaonekana juu yao. Hii inaonyesha timu, ya madaktari wakifanya upasuaji hospitalini.

Kitanda cha hospitali kimepangwa katika kati ya chumba, daktari ameinama akimhudumia mgonjwa, mgonjwa mwingine ameketi kando akisubiria huduma. Hii inaonyesha mazingira ya kliniki au hospitali.

Mhudumu wa afya anaonekana ameketi kwenye meza, akihudumia mgonjwa. Ana barakoa usoni na anandika kwenye kitabu. Ukuta nyuma yake umefunikwa na chati na mabango ya habari.

Kuna watu kadhaa waliovalia mavazi ya matibabu wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha wagonjwa. Wote wamevalia barakoa na baadhi yao wakiwa na kofia za upasuaji kuashiria wapo katika mazingira ya hospitali au chumba cha upasuaji.

Mwanamke wa kimaasai akiwa amebeba mtoto mgongoni na amevaa shanga za kitamaduni, anaonekana akizungumza na mwanamke mwingine aliyevaa barakoa. Mwanamke aliyevaa barakoa anaonekana akichukua maelezo au akijaza fomu. Watu wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti cha mbao nje ya nyumba yake ndogo. Mfanyakazi wa afya amevaa kofia na barakoa anamhudumia akimchukulia shinikizo la damu. Nyumba imetengenezwa na udongo na paa la nyasi ikionyesha mazingira ya vijijini.

Kundi kubwa la watu limekusanyika karibu na mwanaume mmoja. Wengi wamevalia fulana za buluu na mistari ya njano wakionyesha umoja. Mwanaume aliyevalia suti anaonekana akishikana mikono na mmoja wao, hii inaonekenana kuwa hafla ya umma ama mkutano wa jamii.

Lori la huduma za afya ya simu linaonekana; limepambwa na picha za huduma za matibabu zinazotolewa. Hii ni kliniki inayotembea ikilenga kufikia jamii. Imeandikwa Beyond Zero mobile Clinic .

Mwanamke amebeba mtoto mgongoni, amevalia shati la kijani lililoandikwa COMMUNITY HEALTH VOLUNTEER .Mtoto amevaa nguo zenye michoro ya rangi mbalimbali. Hii inaonyesha afisa wa afya, jamii akihudumia watoto.

Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya Xray ya meno na taya ya binadamu, kidole kinachoonekana kikieleza kwenye eneo fulani la meno, labda kuashiria tatizo au matibabu yanayohitajika. Picha hii inaonyesha wazi muundo wa meno, mizizi na fillings ikionyesha matumizi ya teknolojia ya matibabu ya meno.

Picha inaonyesha zana mbalimbali za usafi wa meno zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu. Kuna miswaki ya rangi tofauti, uzi wa kusafisha meno na vifaa vya meno vinavyotumiwa na daktari. Zana zote zimewekwa kwa mpangilio zikionyesha umuhimu wa utunzaji wa kinywa.

Chombo cha matibabu ya meno chenye vifaa mbalimbali kimewekwa kwenye uso wa zambarau. Vifaa hivyo vimetengenezwa kwa chuma vikiwa safi na vikiangaza. Hii inaonyesha zana inayotumika katika upasuaji wa maneo au matibabu ya meno kwa jumla.

Mwanaume anajitayarisha kusafisha meno kwa kutumia mswaki wa asili. Anaonekana akifungua mdomo wake akionyesha meno. Anafanya hivyo kwa umakini akitumia mwaski mdodgo. Hii inaonyesha utamaduni wa kutumia mswaki wa asili kwa usafi wa kinywa.

Daktari wa meno amevalia glovu za buluu. Amelishika chombo chenye ncha kali, tayari kwa matumizi. Vyombo vingine vya meno vimetandikwa mezani. Hii inaonyesha mazingira ya daktari wa meno, tayari kwa kutibu.

Mkono uliovaliwa glovu ya bluu unashika vifaa vya daktari wa meno. Vyombo hivyo ni pamoja na kioo kidogo na pini za uchunguzi. Mandhari nyuma ni nyeupe, kabisa ikionyesha umakini kwenye vifaa, hii inaashiria utayarifu wa huduma za afya ya kinywa.

Mdomo na kidevu cha mtu vinaonekana. Mtu huyu anatabasamu akionyesha meno meupe. Meno yanaonekana kuwa yamerekebishwa na kung'arishwa. Hii inaweza kuwa matokeo ya huduma za daktari wa meno.

Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo liliharibika likionyesha mabaki ya jengo liliobomoka na udongo. Baadhi ya watu wamevaa jaketi za uokozi wakionyesha kuwa wanaweza kuwa wanachama wa timu ya waokoaji au msaada.

Mwanaume aliyevaa barakoa na glovu za bluu anamsaidia mwanamke kubeba gunia kubwa kichwani. Gunia hilo linaonekana kuwa limejazwa na msaada labda chakula au mahitaji mengine. Watu wengi wanaonekana wamekaa kwa mbali wakiashiria kuwa msaada unagawiwa kwa jamii.

Mafuriko makubwa yamefunika barabara huku watu wakipita kwenye maji yaliyochafuka. Baadhi ya watu wamefika hadi kiunoni na maji wakijaribu kuvuka. Majengo yaliyojengwa na matofali yanaonekana nyuma yakizungukwa na hali ngumu ya mafuriko, labda kama inavyokuwa hivi karibuni huko Mathare.

Hali ya utulivu wa barabarani imetatizwa na gari la kubeba mizigo la kijani kibichi lenye nambari 911 likiwa limesimama. Askari aliyevaa sare za kinga na ngao kubwa amesimama juu ya bodi ya miguu ya gari akionyesha utayari wa kutenda. Nyuma gari jingine la kijani linaonekana likiendeshwa babarani.

Mwanaume anachunga kundi la mbuzi weupe. Mbuzi wanakula kwenye udongo mwekundu usio na nyasi nyingi. Miti michache na vichaka vinaonekana kwa mbali. Hii inaonyesha ufugaji wa mbuzi katika eneo kavu.

Jengo limezingirwa na maji mengi. Hali ya mafuriko imeadhiri makazi haya. Paani ya jengo ya kijani ikiashiria paa la bati. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya unyenyevu.

Gari la kubeba wagonjwa la St john ambulance limesimama kwenye nyasi, mwanamke anatabasamu aki amevaa miwani meusi na korti jeusi. Majengo ya shule yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la shule, hii inaweza kuwa tukio la afya au zoezi la huduma ya kwanza.

Majengo duni yamezungukwa na maji machafu mengi. Watoto wanacheza kwenye maji machafu ya mafuriko. Nguzo za mbao zinaonyesha hali hatarishi ya makazi. Mavazi yaliyotandikwa yanaashiria maisha ya kila siku yaliyoathirika.

Mtu anaosa mikono yake chini ya bomba la maji linalo tiririka kutoka kwenye ndoo ya plastiki iliyowekwa juu ya kiti cha mbao. Maji safi yanatiririka na inaonekana kama hatua ya usafi wa mikono. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa kunawa mikono labda kama njia ya kujikinga na magonjwa.

Nyumba ilioanguka inaonekana ikiwa imeelekezwa. Miti iliyo karibu nayo pia imeharibika au kuanguka. Kuna theluji ardhini ishara ya baridi kali. Hii inaweza kuwa ni matokeo ya janga la asili kama vile tetemeko la ardhi au kimbuga.

Mandhari ya chini ya maji yanaonekana wazi. Miamba ya matumbawe yenye rangi tofauti imetawanyika. Samaki wadogo wengi wanaogelea kwenye maji ya buluu. Mwangaza wa jua unapenya kutoka juu ukionyesha uzuri wa bahari.

Shamba kubwa la mizabibu linaonekana. Mizabibu imepandwa kwa mistari mirefu ilinyooka. Udongo kati ya mistari unaonekana umelimwa. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri.

Majengo ya maabara yanaonekana yakiwa na vifaa mbalimbali vya kisayansi. Friji mbili kubwa na mashine ya kuchanganya sampuli, zimewekwa kwenye chumba. Vifaa hivi vinaonyesha kuwa mahali hapa hufanyika utafiti au uchunguzi wa kisayansi.

Huku ni ndani ya duka la dawa lililopangwa vizuri lenye rafu nyeupe zilizojazwa dawa na bidhaa nyingine za afya. Rafu za kioo zinaonyesha bidhaa mbalimbali zikipangwa kwa uangalifu kwa ajili ya wateja. Penye sehemu moja kuna kiti cheusi cha kuketi labda kwa ajili ya wateja wanaosubiri mhudumu.

Gari la wagonjwa limeegeshwa kwenye eneo la hospitali au kituo cha afya. Ikionyesha milango yake ya nyuma ikiwa wazi. Bendera za taa za dharura zinaonekana juu ya gari. Jua linaangaza wazi likitupa vivuli virefu chini. Mtu mmoja ameketi kwenye benchi kando ya jengo ndogo kwa nyuma.

Kifaa cheusi cha matibabu kiko juu ya meza ya mbao. Kinaonekana kama otoskopu, kifaa kinachotumika kuchunguza maskio. Pembeni yake kuna chombo chenye speli za plastiki zikionyesha vifaa vya ziada. Vifaa hivi vimetayarishwa kwa matumizi ya kitaalamu.

Mkono umeshika chupa ndogo yenye lebo iliyoandikwa Solution Hcl . Chupa hiyo ina kiowevu cheusi ndani take. Kwenye meza nyuma yake kuna vifaa vingine vya matibabu kama chupa ya maji, glavu na kontena lenye dawa. Hali ya eneo inaonyesha kuwa ni eneo la matibabu au maabara.

Chupa kubwa ya dawa ya kuua vijidudu imeonekana. Kiowevu cha rangi ya chungwa kiko ndani yake. Maandishi kwenye lebo yanaelezea matumizi yake ya nje tu. Hii inaonekana kuwa bidhaa ya matibabu au usafi wa hosipitali..

Mashine kubwa ya x-ray imesimama kwenye chumba na meza ya kulala na mfumo wa kamera juu. Kiyoyozi kimewekwa ukutani ikionyesha mazingira ya hospitali. Hii inaonekana kuwa vifaa vya matibabu kwa uchunguzi.

Magodoro mengi meusi, yamefungwa na yamepangwa juu ya nyingine. Yamehifadhiwa nje. Labda yakisubiri kusafirishwa au kutumika. Hii inaonekanakuwa, gala ya nje au eneo la kuhifadhia. Magodoro yamewekwa kwenye sehemu uliojengwa kwa matofali.

Chumba kinavifaa vywa hospitali ya x-ray . Mashini kubwa nyeupe yakijivu zimepagwa ukutani. Kuna bodi zakudhbiti na nyaya zimetanda sakafuni. Hii inaonekana kuwa chumba cha uchunguzi wa matibabu.

Kamba nyeusi ya kupandikiza magoti linaonekana. Ina mashimo na mikanda ya kurekebisha. Hii ni kifaa kinachotumiwa kusaidia au kulinda goti. Inaweza kutumika kwa matibabu au michezo.

Kifaa cha kisasa cha matibabu, chenye skrini inayoonyesha grafu na namba kimesimama kwenye chumba. Chini yake, waya na kifaa cha kupimia shinikizo la damu vimekusanywa.

Mwanamke anaonekana akihangaika mawazo mengi akiwa na mikono kichwani akionyesha mkazo au mawazo mazito. Kichwani kwake kuna mawingu ya mawazo yaliyochanganyikana huku alama za maswali na saa zikizunguka zikionyesha kutokuwa na uhakika wa shinikizo la muda.

Tangazo hili linahusu afya ya kiakili, likilenga jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru. Linatangaza kipindi cha IG Live kitakachofanyika Alhamisi, Septemba tarehe kumi na nne, saa kumi na mbili jioni. Kijana anaonekana akiwa na mawazo mengi, akionyesha uzito wa mada inayojadiliwa.

Mwanamke amekaa chini ameshika kichwa chake. Mistari na alama zinazoelezea mawazo na hisia zimezunguka kichwa chake. Rangi za hudhurungi na njano zinaonyesha hali ya wasiwasi. Hii inaashiria msongo wa mawazo au wasiwasi mkubwa.

Miguu ya mtu inaonekana ikiwa imefungwa minyororo mizito. Amevalia viatu vya kawaida vya rangi ya bluu. Hali hii inaweza kuwakilisha utumwa au kifungo. Inaashiria ukosefu wa uhuru au mateso makali.

Mwanamke anaonyesha ishara yakukataa kwa mkono wake. Mkono mwingine umewekwa kichawani. Akionyesha maumive au wasiwasi. Maneno kama stress na anxiety yameandikwa karibu naye. Hii inaashiria shinikizo la kisaikologia au msongo wa mawazo.

Kuna sanduku jeupe na la buluu. Sanduku hili limeandikwa HealthAid Vitamin B99 Complex kwa herufi kubwa. Maelezo mengine pia yameandikwa hapo. Bidhaa hii inaonekana kuwa nyongeza.

Ufungashi mweupe na mwekundu unaonekana. Sanduku hilo lina jina Health Aid Vitamin E. Inaeleza kuwa kuna vidonge sitini ndani. Bidhaa hii imeandikwa vegetarian na gelation free .

Sanduku la dawa ya mifugo linaonekana. Ni kwa ajili ya matibabu ya E.C.F. na Pulmonary Oedema. Hii inaonekana kama dawa ya sindano, inayotumiwa na mifugo.

Sanduku la HealthAid Vitamin B99 Complex linaonekana. Linaelezea kuwa ni The Ultimate B complex Formulation pia imeandikwa Prolonged release na Two A Day . Kuna vidonge sitini ndani na limeinishwa kama vegan .

Mwanamke ame mbeba mtoto mdogo na mwingine labda afisa wa afya anamhudumia mtoto anaonekana akimpatia mtoto matone mdomoni labda chanjo au dawa nyuma yao mtoto mwingine mdogo anaonekana amebebwa na mtu mwingine hali inaashiria huduma ya afya kwa watoto.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga akiwa amevaa barakoa na nguo zenye rangi ya kiafrika. Kwa nyuma muhudumu wa afya amevalia sare nyeupe na barakoa akishughulika na mambo mengine. Mtu mwingine ameketi kwenye dawati akisoma vitabu au nyaraka ikionyesha shughuli za hospitalini au kliniki.

Mwanamke anaonekana akishika mtoto mdogo mikononi mwake. Huku muhudumu wa afya akimhudumia mtoto huyo. Muhudumu huyu amevaa glavu na anaonekana akitoa huduma ya matitabu au chanjo. Wanawake wengine wamekaa kwenye benchi nyuma wakisubiri huduma.

Mtu mzima anaonekana akimpatia mtoto matone ya dawa mdomoni . Mtoto amefungua mdomo na kutoa ulimi wake akiongojea matone hayo.

Kundi la watu limekusanyika nje ya njengo, mwanamke amesimama kando ya kundi, akiongoza au akielekeza watu wengine wamekaa chini kwenye nyasi wakiskiliza, hii inaeza kua mkutano wa jumuia au somo la nje.

Wauguzi wamekusanyika darasani kwa ajili ya mafunzo au mkutano. Mmoja wao anafungua sanduku la vifaa labda vya chanjo. Wengine wanasikiliza kwa makini na kuandika. Kuna ubao mweusi na skrini nyeupe ukutani.

Mwanamke amevaa barakoa, akiwa amesimama karibu na mabomba ya maji yanayotiririka. Anaonekana akitumia simu yake, labda akifanya malipo au kuangalia taarifa. Kuna mtu mwingine nyuma ya dirisha la mbao, pia amevaa barakoa akimhudumia mteja. Mabomba matatu yaliyopo yanajaza maji kwenye madumu ya manjano

Mkono wa mtu umefungwa bandeji nyeupe ukiashiria jeraha ,au matibabu .Mkono huo umelala juu ya kitambaa cha rangi ya blue .Inaonekana kuwa mtu huyu anatibiwa au anapona kutokana na majeraha. Hali hiyo inatoa hisia ya uitaji wa matibabu au uangalizi.

Mwanamke amesimama akiwa ameshika goti lake, akionyesha maumivu. Mwanaume amepiga magoti karibu naye akimsaidia na kumwangalia goti lake. Wote wamevalia mavazi ya michezo, na wako kwenye njia ya kutembea iliyozungukwa na miti, inaonekana kama mazoezi yameenda mrama, na mmoja wao ameumia.

Mikono miwili inayoonekana kuchoka imekaa chini. Kucha chafu zinazoonyesha dalili za kazi ngumu au uchovu, mishipa na mikunjo kwenye ngozi inaonekana wazi. Hii inaonyesha mikono ya mtu aliyefanya kazi kwa bidii.

Wachezaji wa mipira wa miguu wako kwenye harakati ya kucheza. Miguu yao inaonekana ikichuana vikali kwenye uwanja. Rangi za jezi zao ni nyekundu na bluu, zikionyesha timu tofauti. Hali ya uwanja inaonekana kuwa na matope kidogo, ishara ya mchezo mkali.

Bondia anaonekana amechoka baada ya pambano. Kichwa chake kina uvimbe mkubwa ishara ya jeraha. Jasho linaonekana usoni na mabegani mwake. Hali hii inaonyesha ugumu wa mchezo wa ndondi.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umejaa majani mabichi ukitawala mandhari gome la mti linaonekana likiwa na alama za zamani likionyesha umri wake chini ya mti kuna mimea mingine ya kijani kibichi na vichaka vikikamilisha mazingira ya asili.

Mimea ya nyanya inaonekana ikistawi vizuri ikiwa na matunda mabichi. Matunda hayo yamening'inia kutoka kwenye shina yakionyesha ukuaji mzuri wa mazao. Nguzo za mbao zimetumika kusaidia mimea kusimama wima. Angaa ya buluu na jua kali linaonekana kwa mbali likiashiria hewa nzuri.

Mmea mrefu labda aina ya mmea wa mboga au dawa, umesimama wima na majani yake yamefunikwa na vumbi. Nyuma yake kuna mimea mingine na miti ikionyesha mazingira ya shamba au pori. Baadhi ya majani yanaonekana kuanza kukauka na kubadilisha rangi. Jua linaonekana likiwaka, likitoa mwanga kwenye mimea.

Ruwaza inaonyesha mimea mirefu yenye majani mapana ikipendeza chini ya jua kali. nyuma yake kuna miti mikubwa inayoashiria msitu au bustani na mwanga wa jua ukipenya kupitia majani. Mandhari haya ya asili yanaonekana tulivu na yenye kupendeza yakionyesha uzuri wa mimea iliyostawi.

Shamba la vitunguu maji linaonekana likiwa limepandwa kwa safu nadhifu kwenye udongo. Mimea ya vitunguu maji inakua vizuri ikiwa na majani marefu na membamba ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna miti na vichaka huku jua linaonekana lilkiwa juu ya eneo hilo.

Mmea wenye majani mabichi unaonekana. Matawi yake yanaonekana kuwa na matunda madogo meusi. Inakua kwenye udongo ulio wazi na nyasi zikuzunguka. Huu ni mmea wa kawaida labda wa porini au bustani.

Mmea wenye maua meupe unaonekana. Mimea mingi ya kijani inazunguka maua hayo. Majani mingi yanafunika sehemu kubwa ya eneo. Hii inaweza kuwa bustani au pori la asili.

Mimea yenye majani makubwa na ya kijani kibichi inaonekana. Majina yamepambwa kwa mishipa inayoonekana wazi. Asili na kijani kibichi ikiashiria mimea mingine. Huu ni mmea wa kawaida labda unakua porini au bustani.

Mimea yenye majani mabichi inaonekana. Majani yanaonekana kuwa na mchanga au vumbi. Juu yake mwangaza wa jua unapitia majani ukiangazia mazingira. Huu ni mmea wa kawaida labda unakua porini.

Shamba ndogo la vitunguu maji linaonekana. Mimea imepandwa vizuri na inakua vizuri. Nyasi na magugu machache yanazunguka mimea hiyo. Hii inaonyesha kilimo cha mboga mboga katika eneo la vijijini.